Taka zilizohifadhiwa katika vifurushi kwa ajili ya uteketezaji. Ukusanyaji wake huepusha mliopuko wa magonjwa kama kipindupindu na hutunza mazingira. Ni moja kati ya vitu hatarishi katika maisha ya viumbe hai, ikiwemo binadamu.